Kwenye shamba kuna migomba ya ndizi ambayo ni ya rangi ya kibichi kuonyesha kuwa ndizi hizi zinatumika kupika pekee yake. Pia, inaweza kuwa ndizi hizi baado hazijakuwa tayari kuliwa.

Shamba hili limepandwa majani chai yaliyoenea kote. Katikati ya majani chai kuna miti ambayo yanaonekana kuwa yenye afya. Majani chai haya ni ya rangi ya kijani kibichi na katikati mna njia ya udongo.

Vitunguu vimeandamana kwenye sakafu vikiwa na ganda la kahawia. Mwanamume mmoja amepiga chini kwa makini akiyaweka kwenye tepu la mabati. Anaangalia kila kitunguu kwa uangalifu kabla ya kuweka.

Katika shamba hilia mablo ni kubwa mno kuna mimea ambayo ina nanasi. Katikati yake kuna mti mmoja mmoja. Shamba hili linahitaji kupaliliwa na kuvunwa kwa sababu nanasi imekomaa.

Wanawake kwa wanaume waliovalia magwanda ya kispesheli wanafanya kazi kwenye iwanda vya maua. Wakifunga kwa uangalifu na ustadi na kuyapakia maua haya kwa makundi.

Shamba hili limepandwa mimea ya kabichi. Katikati, mna watu ambao wanakagua kabichi hizi ambazo ni za afya njema na zilizo za rangi ya kijani kibichi.

Mmea mchanga wa mboga umepandwa kwenye udongo ulio hifadhiwa vizuri. Mfereji wa umwagiliaji wa matone unapita karibu na shina lake ukiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo. Majani ni mabichi na yenye afya.